Hii ni bima ya ajali ya kampuni ya Amarco ambayo inalinda pale mtu aliyepata ajali, anaweza kupata matibabu bila kusumbuka na mambo ya pesa. Tumeonyeshwa jinsi ya kujipatia bima hii kwa kupiga nambari yaliyo hapo.

Watu hawa wawili wamesimama kando ya gari hili ambalo linaonekana kuwa mpya , Mmoja ameshika mfuko akiwa ameekelea mkono mmoja kwa gari hiyo, huku mwengine akionekana kutilia mafuta kwenye gari hilo kwa pamba yake.

Simu ya rununu na jamaa huyu amefungua pale tikiti ya M-pesa na tovuti ya Safaricom akionyesha vitu kadhaa ambavyo zinaelezwa hapo ama zinatumika.

Hapa ni uwanja ambapo wameegesha gari tofauti tofauti aina mengi, ni mchanganyiko na iko na rangi tofauti tofauti hayajawekwa kwa laini ila zimepakiwa tu kwa uwanja mkubwa iliyoko na miti pale mbele.

Mtu huyu anaonekana kushika pesa ya noti ya elfu moja, huku akiwa amezikunja kwa upande mmoja na kuzionyesha hadharani ili ionekane.

Duka hili ni yakuuza maziwa na tunaona wateja huko ndani wakiwa wameketi na pia tunaona hapa nje jiko ambalo wameekelea sufuria , kupika na pia mitungi kwa upande mwingine wa mlango.

Kwenye soko hii, tunaona chakula tofauti ambazo zinauzwa, zikiwemo; mahindi mbichi, viazi, karoti, nyanya, maembe, hoho na kuna wanunuzi ambao wamesimama upande mwingine wakinunua bidhaa.

Katika kibanda hii wanauza aina tafouti tafouti ya matunda. Hapa tunaona parachichi, kunaye machungwa, maembe ambayo ni mbichi na pia ile meloni ya miba.

Mtu huyu anaonekana akiwa ameshikilia pesa ya dhamani ya shilingi elfu moja. Pesa hizi amezipanga na kuonekana kuwa alikuwa katika harakati za kuzihesabu pesa hizo.

Mtu huyu anatumia simu yake kwa laini ya Safaricom kuweza kuingia tovuti ya mpesa ili aweze kutuma pesa, kutoa pesa, kununua mjazo na vitu zingine tofauti.

Watu hawa wawili wanaonekana kusoma ukurasa huu kwenye kitabu hiku wote wanaonekana wakiwa na tabasamu na wamefurahia sana.

Hapa ni kibanda cha mama mboga ambaye ameweka chakula mingi sana kwenye hii sehemu. Tunaona nyuma linaonekana kuuza rangi tafauti tafuti pamoja na kitunguu parachichi na machugwa

Hapa tunaona uwanja ambayo magari kadhaa tofauti yameekezwa. Kuna watu ambao wanasimama kando kando pale wakiwa tu wanatizama. Mandhari haya nyuma kuna miti ambayo pia yamea.

Hapa ni ndani ya jumba amablo kuna gari limeekwa pale na rangi ya manjano , juu yake kuna mviringo yenye inazunguka gari hili na pia kitu yenye imesimama kando yake yakiwa yanaonekana ni ya kupima , nje pale tunaona magari tofauti yenye yameekezwa pale.

Kwenye meza hii tumeona pesa ambayo yamewekwa pale ya dhamani tofauti kwenye kikundi. Mojawapo ni ile ya shilingi elfu moja ingine ikiwa ni ya shilingi mia tano na kufuata na kibunda kingine cha shilingi mia mbili.

Watu hawa wawili wamekaa katika nje ya jengo hili kwenye kiti hii yenye imeandikwa mpesa. Wao wanaonekana kupumzika huku karibu na hii duka ambalo limefunguliwa.

Hili ni duka la kusuka nywele na mapambo na tunaona mtu pale ambaye ameketi akihudumiwa, pia sehemu nyingine ni bidhaa ambayo yanauzwa ya kusuka nywele ama yanayohusiana na urembo.

Sehemu hii, karibu na jengo hili, ni mahali ambapo magari yamewekwa ama yanauziwa. Yamepangwa kwa laini moja na yanaonekana kuwa ya miundo tofauti na bado ni mpya.

Picha hii linaonyesha magari ambayo yamezama kwenye maji kutokana na mafuriko. Inaelezea kuhusu bima ya kuchunga biashara yako dhidi ya makali ya hali ya anga ama pia mabadiliko yanayoleta hasara kubwa.

Hapa tunaona gari nzito kubwa sana ya aina ya Rawa Auto ambayo inayo watu wanaendesha kuja upande huu yako na mataa kubwa kubwa na miguu pana pia kando yake ni magari tofauti ambayo yameegeshwa lakini hii ni kubwa zaidi.

Hapa ni sokoni na tunaona wachuuzi wakiwa wamepanga aina tofauti ya matunda kwenye hili mahali, Kunao wanunuzi na pia wauzaji na wameeka ndizi kwenye upande wajuu huku matunda yengine yakiwa yametandikwa kwenye meza.

Tunaona magari ambayo yameengeshwa hapa , ikiwemo na nisani ambayo inaonekana nakupeeana mkopo maali, maana inaonekana ni ya kampuni ya progressives credit imeelezwa hapa pamoja na zile zingine huko..

Na mtu huyu amejaribu kuangalia kwenye simu yake salio la pesa kwenye akaunti yake. Pia tunaona maarifa kuhusu yale vitu amefanya kama kutuma pesa ama kupokea pesa.

Katika tenti hii sokoni tunaona viatu vingi aina ya plastiki ambayo yametandikwa kwa minajili ya kuuzwa zipo pia pamoja na gambuti na yako mingi sana.

Hizi ni gurudumu za gari na zinaonekana kuwa mpya na hayajatumika yamepangwa kwa sehemu hii kuonyesha kwamba hapa ni maduka ambayo yanauza magurudumu hizo.

Mahali hapa iko nyanya mingi ambayo yameshavunwa na yameekwa kwenye krti yenye inatoshana, zimepangwa pamoja kwa vikundi inaonekana kwamba yanasafirishwa, watu wengi wamejaa hapa wakiwa na vifaa hivi.

Tunaona watu wawili mmoja wao akiwa ameshika pesa kwa mkono yake ya dhamana ya elfu moja kadhaa akipeana kwa mwenzake yule ili aeze kumuekea kwa akaunti yake akitumia mashine hio.

Ninaona pesa ya shilingi mia moja nyingi sana yakiwa yametapakaa hapa na mengine yakiwa yamepangwa. Kwa sura ya pesa hii ni picha ya mtangulizi raisi wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni bima ya ajali ambaye inasaidia kukinga mtu ama kulinda mtu wakati ambayo anapata majeraha kutokana na ajali, yeye atapata matibabu, katika picha hii tunaona mwanadada amabaye anaonekana kuumia mguu na ako na maumivu mengi.

Duka hili ni duka la mapambo ambayo na kunayo aina tofauti tofauti kukiwepo bangili, herufi na kadhalika. Mama huyu yupo hii duka anaendelea kuzitengeneza zingine hapo chini.

Sehemu hii ya duka. Tunaona viatu ambayo yamewekwa pale kwa minajili ya kuuzwa. Mengi haya yanaonekana kuwa ni ya wanaume na yamepangwa vizuri yakiwa yamekaliana kwa minajili ya kuuzwa.

Eneo hili limeegeshwa magari mingi sana ambayo yamepakiwa kwenye mtindo fulani. Mengi yanaonekana kufanana kwa muundo ila rangi inatofautiana imewekwa kwenye eneo hili kubwa sana kwa uwanja huu.

Barabara hapa tunaona magari yako njiani ya kusafiri . Moja yao hapa inatumika kubeba gari zingine kusafirisha kutoka eneo moja hadi lingine na liko na sehemu ya juu na ya chini ambako magari hapa mapya yamepangwa.

Hapa tunaona maduka tofauti, ambayo yamefunguliwa kwenye jengo hili. Mbele yake ni ,wachuuzi wanaouza matunda aina tofauti, ikiwemo ndizi, tikitiki maji na zinginezo. Kunayo mtu aliye kwenye ile duka ya pembeni ya mambo ya mabango.

Hizi ni pesa ya dhamana ya shilingi elfu moja na yanaonekana kupagwa vizuri sana katika mtindo fulani na na huyu mtu alikuwa akipanga alikuwa anajaribu kuesabu.

Kwenye meza hii, tunaona pesa ya dhamani tofauti yakiwa yameonekana kuhesabiwa. Kunayo ya shilingi mia mbili, hamsini na ishirini pamoja na zingine za mia tano na elfu. Mtu huyu anaonekana kupiga hesabu.

Nje la jengo hili tunaona magari ya kadhaa ya uchukuzi ya kibinafsi, ambayo yameengeshwa hapa, yanaonekana kutumika kufanya biashara ama hata kubeba vitu nje ya ofisi hii.

Mtu huyu ako katika duka la mpesa na anajaribu kuweka pesa hii shilingi elfu mbili kwenye simu yake akipeana kwa mhudumu wa duka hili ili amwekee kwenye simu yake.

Tunaona tovuti ya KopoKopo ambalo mtu anajaribu kutumia. Inaitisha jina na namba ya siri yenye mtu anaweza tumia. Na pia kuna mahali wanataka kuhakikisha kuwa huyo mtu sio roboti.

Hapa ni mahali mchuuzi huyu anauza chakula yake aina ya samaki ambayo yamekaangwa kwenye mafuta kisha yakapangwa kwa minajili ya wanunuzi kuja kuichagua na kununua ziko za kiwango tofauti tofauti.

Soko hili linauza bidhaa tofauti tofauti ikiwemo chakula, makaratasi ya kupepa mizigo na pia nguo. Chakula ambayo tunaiona hapa ikiwemo pilipili, dania, kitunguu tofauti tofauti, machungwa na hata viazi tamu.

Duka hili kuna vijana wawili ambao wamesimama mbele yake, moja wao anakionekana kutoa kitu kwa mfuko wake wa nyuma. Wako katika duka la mpesa la kutuma na kupokea pesa kwa simu.

Hapa ni sokoni na tunaona wachuuzi kadhaa wakiwa wameanika bidhaa zao hapa chini zikiwemo aina za matunda tofauti tofauti kama vile nyanya, parachichi, nanasi na kadhalika.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kukula na iko na kibanda cha mpesa tuna ona friji ambayo imwekwa maziwana pia kuna mikebe ambayo iko karibu na mlango.

Hapa tunaona kikapu mengi mno ambayo wameshonwa vizuri ukitumia mkunga, na ziko za kiwango tofauti tofauti, zingine zikiwa kubwa, zingine zikiwa ndogo. Zimewekwa hapo na zimepangwa sawasawa.

Duka hili ni la kuuza mayai na tunaona yamepakiwa kwenye creti, zingine zikioneka kuwa yanauzwa.

Hili ni duka ambalo linauza maziwa na limeandikwa kwamba ni eneo la kenya. Tunaona kwamba wanauza maziwa na bidhaa zingine . Tunaona chupa ya soda na vileo.

Magari hii yameekezwa hapa ni mapya na ni ya muundo mmoja, yanaonekana kuwekwa ili yakuje yanunuliwe. Bado ni mpya kwa sababu bado hawajaweka ile nambari ya kutambulisha.

Sehemu ni hii ni mahali ambapo magari yanawekwa kwa minajili ya kukaguliwa na kuuzwa. Magari haya bado ni mapya naona tunaona hawajaweka nambari ya usajili, mengi yakiwa ya muundo mmoja.

Tunaona gari mbili ya rangi tofauti nyeusi na nyeupe wakiwa wamepangia, moja iko mbele ya mwingine na yameekezwa kwenye uwanja kubwa.

Hii ni soko ya kuuza manguo na yamewekwa kwa upande mmoja kwenye meza na upande wa pili ikiwa imesimamishwa kwa laini ili watu wawe na nafasi ya kuzipekua.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona watu wengi sana wamekuja kwa minajli ya kuuza na kununua. Inaonekana kwamba ni siku ya wiki ambayo huwa wanakua na soko.

Hii ni simu ya rununu na mtu huyu, anaonekana kufungua upandesa wa mpesa , huku mwenzake ameshikilia pesa ya noti ya shilingi mia mbili, kuonyesha kwamba anataka awekewe kwenye simu yake pesa hizo.

Jamaa huyu mwenye tabasamu nyingi, na amevaa sare nyeusi na shati nyeupe, anaonekana kukagua na kuliangalia gari hili ambalo ni mpya huku akiangalia ndani na kutabasamu.

Hili ni duka la mpesa na tunaona watu watatu wanadada wakiwa wanahudumiwa katika hizo ofisi ndogo ndogo na walioko upande huu mwingine wao wanaonekana kujaza na mwingine kuchukua pesa kwenye jengo hili ama mahali hapa.

Hii ni soko ambayo vyakula aina tofauti zinauzwa. Tunaona matunda kama vile nanasi, parachichi na pia tikitiki maji pamoja na mahindi yaliyo pale na vyakula vingineo.

Hapa ni sehemu ya kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa mwanadada huyu anaonekana kuchota maziwa huku akibonyeza kwenye kidude hicho kiwango cha maziwa anayotaka mwenyewe.

Hii ni bima kutoka kampuni ya jubilee ya afya na wanaonyesha umuhimu wa bima hii kama vile kusaidia katika ujauzito ama wakati wa kuzaa ama wakati mtu amekufa, kwa mambo ya kuzikwa. Inagharimu shilingi 6,200.

Hapa tunaona duka sehemu ya nje, ambapo wanauza viazi yakiwa yamewekwa kwenye mbao imejengwa. Pale ni kitu ama friji amabayo huwekwa soda ili yabaki kuwa baridi.

Hii ni bima ya afya ya kampuni ya Anziano na wamepeana namba ambayo wanaweza kufikiwa ,huku pia wakiwa na maelezo ya mambo yanayo zungumzia ama kuhuisika katika bima hii.

Humu kuna maduka mengi ambayo ni ya kusuka nywele, na tunaona wateja pamoja na viti ambavyo vimetolewa nje kwa minajili ya kuanza kusuka na pia tunaona nywele zenye zimetolewa na zinauzwa pale.

Hili ni bima ya maisha kutoka kampuni ya Mayfair ambayo inatangaza kwamba mtu anaweza kuchukua bima hiyo kuzuia ajali na wameweka picha ya baiskeli ambayo imeharibika.

Hapa ni maeneo au sehemu katika soko ambapo jamaa huyu amemininia viatu hizi za kutengenezwa na ngozi hili aweze kuuza kwa wateja yake.

Hapa ni sehemu ya soko ambayo wanauza aina tofauti ya matunda. Kunayo: machungwa, parachichi, tikitimaji, maembe na mengine mengi yaliyo pale.

Bima hii ya afya ni ya kampuni ya Madison na inaonyesha umuhimu ya kulinda wapendao kutokana na ajali, wameonyesha mahali pa kubonyeza ili kujipatia bima hii.

Hapa tunoana risiti ya kampuni ya kutoza ushuru ya KRA inayoonyesha kwamba mtu amejisajili na wameipata taarifa yao kamili katika tovuti yao.

Hii ni bima ya afya kutoka kikundi cha cic family medisure na tunaona wakiwa wametumia picha ya watu watatu, wawili wakubwa na mtoto ambao wametabasamu wakiangalia kwenye tarakilishi.

Hii ni simu ya rununu na inaonekana kwamba mtu huyu amechukua ili kuangalia salio katika akaunti yake. Inaonyeshana yake yalio ndani na pia maelezo zingine ya junsi ya kutumia upande huu.

Kwenye meza hii tunaona pesa ya taslimu elfu moja moja zimewekwa hapa na zinaonekana kwamba yalikuwa yanahesabiwa ama, hapa ni meza ya duka na mtu anafanya malipo. Tunaona peremende zikiwa kwenye chupa hapo mbele.

Kwenye skrini hii tunaona, simu mtu amejaribu kufungua laini ya safaricom upande wa kutumia m-pesa , kutuma pesa, kutoa, kununua jazo na nyinginezo.

Tunaona wanaume wawili ambao wamesimama kando ya gari ambayo ni ya rangi nyeupe. Mmoja wao anaonekana kuweka mafuta kwenye tangi la gari hili huku mwenzake akimtazama tu.

Hapa ni sokoni ya matunda au chakula. Na tunaona kwenye kibanda hii aina tofauti ya matunda. Kunayo ndizi ambayo yamenining'inia juu, maembe, machungwa, pamoja na viazi tamu. Pia kunayo malenge ama parachichi.

Gari hili ni mpya sana na ni nyeupe na imewekwa kwenye barabara. Liko na gurudumu ambayo bado nni safi na linaonekana liko safarini ikienda. Hii ni gari yaaina ya matatu ambayo hutumika sana kiusafirisha watu.

Hapa ni soko na tunaona wachuuzi wengi sana wakiwa wameanika bithaa zao kwa tayari kuyauza ,kunao wateja pia ambao wamekuja kufanya ununuzi na tunaona chakula mingi ikiwemo nyanya ambayo imewekwa kwenye katoni.

Kwenye simu hii tunaona jamaa huyu akiwa amefungua upande wa Mpesa akitumia laini ya Safaricom. Yeye anajaribu kutoa pesa, tunaona amefinya kibonyezo hicho.

Mtu huyu anatoa pesa kwenye mkopa lako huku akijaribu kuhesabu ni ngapi. Ziko katika makundi na ni pesa za samani ya shilingi elfu moja moja.

Garii hii aina la trailer linaonekana likiwa barabara kuwa tayari kusafirisha magari haya madogo kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine. Iko na upande mbili wa juu na chini.

Hii ni bima ya kulinda pikipiki dhidi ya ajali. Inaonyesha kwamba wanaweza pata malipo ya kulipia hii kwa 3% ama tano ya baiskeli. Pia wanaweza lipishwa shilingi 1,500 kwa mwezi ama 3,350 kwa mwaka.

Tangazo hili limetoka kampuni ya madison , ikionyesha bima ya ajali ambayo mtu anafaa kuchukua kwa kufinya nambari walioiweka, wameeka picha ya mwanadada anayeonekana kuumia mkono na shingo.

Mtu huyu ameshikilia pesa kwenye mkono yake ambayo ni shilingi 1000 na kukiwemo na 50 ambayo amewekelea kwa meza. Anaonekana kukagua sana hii pesa kwa umakini kudhibitisha kama ni halali ama ni fake .

Maeneo hii ni jengo ambalo magari yamewekwa kwa minajili ya kuuzwa. Kampuni hii ni ya mercedes centre na gari zilizo hapa ni za rangi tofauti tofauti, mengi yakiwa nyeusi ilihali gari ni mapya zote kwa sababu haina number ya usajili.

Hapa tunaona kuwa ni meza, mtu ameshikilia pesa ya dhamani ya shilingi elfu moja, huku tukiona hamsini ikiwekelewa kwenye meza. Kwa hiyo anaonekana kukagua pesa hii kwa umakini, waona kama ni mzuri au iko feki .

Kwenye kibanda hii, tunaona ndizi zikiwa kwa mgomba ambayo imeinamishwa kwenye mitungi au mikebe haya. Pia kunayo vitunguu ile ya matawi ambayo imefungwa kwa vifungo tofauti.

hapa ni sehemu ya nje ya jengo hili ambapo upande umepakwa rangi nzuri sana na kuandika jina Dadi wamepanga viatu hapa kwa ajili ya kuuza na yanauzwa kwenye nje ya duka kunayo pia mtu anatembea kando akiwa na shughuli zake

Magari haya yamepangiwa katika njengo hili ndani. Ziko gari ya rangi tofauti tofauti na kunaye nyumba hii imezingirwa na glasi.

Hili ni sehemu ya duka ya kuuza viatu specieli ambayo hutumika wakati wa sketi. Ziko aina tofauti na rangi tofauti ya viatu hii na yanaonekana kupangwa kwa mtindo mzuri sana ili yote yaonekane kwa pamoja.

Mtu huyu ameshika pesa mkononi mwake ya dhamani ya shilingi elfu moja, ikifuatwa na mia tano na shilingi mia moja, akiwa tayari kupeana ama kutumia hizo.

Hii ni kadi ya Visa ambayo hutumika kwenye benki kwa kutoa pesa. Tunaona mtu huyu akiwa ana kifaa hichi ambazo inaingishwa kadi hii ili mtu aweze kutoa pesa zake kwenye benki.

Hapa ni nje ya duka ambayo inauza bidhaa tofauti na wameandika kwenye mlango jina 'M-Pesa' kuonyesha kwamba wanapeana hizo huduma. Pia kunao madawa au vitu vimewekwa kwenye shelves hizo.

Hii ni bima ya bodaboda ambayo yanakinga didhi ya ajali na kukinga watu na shilingi elfu tatu na kujunga hadi uaribifu wa pikipiki yenyewe na yote ni shilingi elfu sita.

Hili ni bima rahisi ya kuchunga pikipiki yako panapoharibika ama kugonga mtu. Unalipiwa, unahitajika kulipa shilingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita na unaweza tumia numbari ilioandikwa hapo kulipa na kuweka neti ya pikipiki.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona magari mengi yamewekwa hapa. Kunao watu pia wamesimsms pale kando wakizungumza huku tukiona kwamba jinsi gari ni za miundo tofauti tofauti.

Magari haya yamepangwa kwenye laini moja, na yako na rangi tofautitofauti, ikiwemo nyeupe, samawati, nyeusi na nyekundu na zingine, yanaonekana kuwa ni gari mpya.

Nje ya jengo hili limeandikwa mpesa na watu wamesimama wakisubiri ili washukulikiwe kutoa pesa ama kutuma pesa. Watu hawa ni watatu ikiwemo na mvulana na mama ambaye amefaa kitambaa.

Bima hii ni ya kampuni ya insuarance agency na inaonyesha yale mtu atakayo jizalia kwa kuchukua bima hii kwa matibabu, inaonyesha kwamba mtu anaeza pata kulipiwa daktari, dawa na hata mambo zingine.

Hapa ni mahali ambapo wanauza maziwa yakitumia mashine ya ATM, tunaona mwanadada mwenye anahudumu hii mashine akijaribu kupima maziwa kutoka hapo.

Duka hili ni la kuuza maziwa na imechorwa picha ya ng'ombe, na pia wanatumia mashini kuweza kupimia mteja ng'ombe hiyo.

Pesa hizi zimepangwa kwa mtindo fulani na tunaona pesa ya thamani ya shilingi elfu moja na moja ya shilingi mia tano. Inaonekana mtu huyu alikuwa anaendelea kupiga hesabu ya pesa hizi.

Hapa ni barabara ambapo tunaona gari la kusafirisha gari lingine. Zote zinatembea na hii ndogo iko na rangi ya samawati, hii ingine ikiwa na rangi yenye inakaribia kuwa nyeupe. Barabara inaonekana kwamba kulikuwa kumenyesha huku mbele tukiona shamba lililo na majani.

Pesa hii ni ya dhamani ya shilingi elfu moja huku upande wa juu ukiwa na picha ya rais aliyestaafu wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta na upande wa nyuma ikiwa na wanyama aina ya ndovu.

Hapa ni sokoni ambayo yameuzwa mango na tunaona wauzaji pamoja na wanunuzi huku wengine wakionekana kukagua bidhaa hizo kabla hawajanunua. Jamaa huyu aliye mbele anaonekana kuuza mavazi aina ya loni.

Mtu huyu ambaye amevalia sare za kijani kibichi anaelekea duka hili la M-pesa ambalo pia linauza vile vitu ya kutengenezea gari au bodaboda. Mwenzake akiwa amekaa pale kando.

Hapa ni shughuli ambapo tunaona mchuuzi huyu wanauza aina tofauti ya matunda ikiwemo nyanya, machungwa, karoti ,tikitiki maji, ndizi na zinginezo nyingi.

Hapa ni ndani ya jumba ambalo huwa linauziwa magari ambayo yako bado mpya. Tunaona magari mengi tofauti yaliyo na rangi pia tofauti. Hapo kunayo meza iliyoko mbele, ambapo ikona tarakilishi na hakuna mtu.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa, na kwa mlango yake wamechora saini ya mpesa. Pia hapa nje kuna baiskeli ambayo imewekezwa hapa na jama huyu na watu ambao wako juu.

Hili ni bima la afya kutoka kampuni ya jubilee iko na mambo ambayo yanaangazia kama vile mgonjwa akiwa amelazwa mambo ya kuzaa na pia saa zile mtu amefariki. Wamechora picha ya mama ambaye ni mjamzito sana.

Uwanjani hapa tunaona magari ya aina tofauti yakiwa yameegeshwa hapa na kunao watu wamesimama pale karibu na hizi magari. Pale mbele tunaona umati wa watu ambao unaonekana kuna na mkutano na wenye gari wanaelekea sehemu hiyo.

Soko hili linaonekana kujaa chakula na mtunda aina tofautitofauti ambayo yameekwa kwa mikebe mbalimbali, kunao pia wachuuzi wanaouza humu, mbeleni huko tukiona watu ambao wamekusanyika ndani ya mahema.